Madaktari wa meno wanashughulikia mgonjwa na kumpea matibabu maalum hasa magonjwa yatokanayo na kuugua kwa meno. Kuna kila aina ya vipimo vinavyotumika katika matibabu hayo